Wadada wawili warembo, wanatebea kwa madaha mbele ya halaiki fulani inayowashangilia. Ni katika kiwanja cha mazoezi au michezo, katika sehemu fulani ya shule au maonyesho a serikali.

Vitabu vya wanafunzi vya gredi ya saba ni vingi. Vimewekwa katika sehemu fulani katika ofisi ya walimu. Kando yake kuna faili ya manjano.

Ukurasa wa mia moja sabini wa kitabu cha wanafunzi, unapendeza. Maandishi na picha za rangi tofauti tofauti za kufurahisha wanafunzi. Wazee wawili na watoto wa kiume wawili wamechorwa.

Mazingira ni ya darasani. Meza mbili za wanafunzi zilizoundwa kwa mbao zimezeeka. Kiti cha mwanafunzi kiko upande mwingine. Nyuma ya darasa hilo ni upande wa madirisha ambapo pazia mbili zinaonekana za kufurahisha.

Sehemu hii darasani ina meza ya mbao na meza yenyewe imewekwa vitabu vingi ya gredi ya saba ya masomo ya kompyuta, upande wa chini kunaonekana mitambo ya kielektroniki na upande mwingine kuna faili.

Wa shule, umetengenezwa kwa muundo wa kisasa kwa kutumia mbao. Una rangi ya udongo. Una kikaratasi cheupe, kilichoandikwa maandishi meusi, yanayoashiria kuwa, ni mlango wa somo la Kemia na somo la mazingira.

Mhutubu flani aliyeshika kipaza sauti anaonekana kuongea kwa umakini kudumia hadhira yake. Amevalia taji maalum, amevalia suti ya kisamawati na tai ya kupendeza. Nyuma yake kuna bango lililoandikwa kiini cha mkutano huo.

Darasani humu mna ubao mkuubwa mweupe. Umeandikwa maandishi mengi kwa rangi ya wino wa samawati. Ukuta wa darasa lenyewe ni wa kijani kibichi na umeundawa kwa simiti na tofauti.

Viti vya wanafunzi vya mbao, vimepangwa kwa mtindo fulani kwenye laini ndefu ndefu. Upande mwingine viti vyeupe zimepangwa na mbele yake kunaonekana kuwa na tarakilishi kwenye upande wa ubao na nyuma ya darasa.

Wanariadha wawili, mwanamke na mwanamume wameshika bendera ya Kenya wamesimama katika sehemu maalum kuwahutubia wanahabari. Chini yao kuna maandishi yanayoambatana na wanariadha hao. Majina yao na siku za kuzaliwa vimeandikwa.

Jengo fulani la shule. Kumebandikwa kijikaratasi kwenye posti inayoshikilia jengo lenyewe. Upande wa nyuma kunaonekana maua yanayofanana na ndizi, yaliyopandwa nje ya ofisi hiyo. Miti mirefu na mifupi pia inaonekana ya kupendeza.

Mwanamke amekaa katika sehemu maalum ya kufanyia mazoezi. Kuna vifaa vya kufanyia mazoezi nyuma yake, mwanamke mwenyewe ni mrembo kupindukia. Kuna maandishi yanayorejelea jina lake kama vile Hellen Wawira, miaka yake na maandishi mengine yanayomhusu.

Mazingira yanayouza mitungi ya gesi yamejengwa kwa miundo ya kisasa, yamejengwa kwa kutumia matofali, chuma na vioo. Jengo lenyewe ni kubwa mitungi mbili ya gesi ya rangi ya machungwa na rangi nyeupe inaonekana kuwekwa upande wa nje.

Aliyekuwa gavana wa Nairobi, Bwana Sonko, amechutama katika sehemu fulani. Ana furaha nyingi kwa kuwa anapiga picha na watu walio na ulemavu. Watu hao wamevalia mavazi maalum ya Kenya.

Mwanamke ambaye amekalia kiti cha watu spesheli, anashiriki mashindano ya kurusha mkuki. Watoto wawili wamesimama pembeni kumtazama na mtu mmoja amechuchumaa upande wa nyuma wa kiti chake kufunga kitu fulani.

Mlango mkubwa msito imeandikwa kijikaratasi nyeupe kinachowaonya wanafunzi kutotoka kupitia mlango huo pia ni mlango wa.

Shule ina madarasa mengi ya kupendeza. Usafi umedumishwa shuleni humu kwa miundo ya kisasa. Maua yamepandwa nje ya darasa hilo. Miti mirefu ya maua mingine isiyo na maua imepandwa nyuma ya madarasa haya.

Darasa lililozingatia usafi wa hali ya juu linapendeza. Lina meza na viti vya kisasa. Meza zenyewe zimewekelewa karatasi nyingi, pengine ni za mtihani. Upande mwingine kuna madirisha ambayo yanasaidia.

Chati iliyotundikwa ukutani inaonyesha siku za wiki. Siku zenyewe zimeandikwa kwenye vijikaratasi vyeupe na vimetundikwa kwenye chati hiyo ya kimanjano. Siku zenyewe zimeandikwa kwa lugha ya kimombo kama vile Ijumaa, Jumamosi na siku nyingine.

Kitabu cha gredi ya pili cha usalama wa kiafya, kina maandishi na picha tofauti tofauti za kupendeza. Kimewekwa juu ya meza ya mbao. Miguu ya mtu inaonekana chini ya kitabu hicho.

Mwanariadha wa mbio za masafa marefu ambao ni mwanamke na mwanaume wanaonekana kukimbia kwa pole, Pengine, ushindani si mkali, mwanamke amevaa nguo iliyoandikwa 'Koech, ni nguo rasmi ya ukimbiaji na mwanaume amevalia jersey iliyoandikwa 'hisa'.

Rula ya mbao imewekwa kwenye upande fulani wa ukuta. Pengine, inapima kipimo cha ukuta huo. Rula yenyewe inapendeza. Ukuta ni wa rangi ya kisamawati na upande mwingine ni rangi ya mchanga.

Wanariadha wa kuendesha baiskeli, wamevaa mavazi yao maalum ya michezo. wanaendesha baiskeli moja, iliyoundwa kwa muundo wa kisasa. Kwenye vinyasa walivyo vaa, kumeandikwa jina Kenya. Ni wanariadha wa taifa la Kenya.

Watu waliovaa nguo za kupendeza za rangi nyekundu na nyeusi wanatembea kuelekea upande fulani. Wamejaa furaha nyingi. Walemavu wamekalia viti spesheli kusukumwa kuelekea upande watu hao wanapoenda.

Katika darasa la masomo ya juu, lina viti maalum katika darasa. Viti vyenyewe vimepangwa kwa mpangilio wa kupendeza. Viti vyenyewe ni safi na mazingira pia ni safi.

Katika darasa hili panaonekana ni pasafi. Kuna ubao wa rangi nyeupe, viti vilivyoundwa kwa mbao na meza zilizoundwa kwa mbao. Zimepangwa kwa kikundi, pengine wanafunzi wameenda kwenye makazi.

Ukurasa wa themanini na sita na themanini na saba wa kitabu hiki, una maelezo mengi na picha nyingi za kufurahisha. Kuna picha za mtoto anayetandika kitanda, familia iliyoketi mezani na picha ya viatu na vitabu.

Ukurasa huu wa kitabu cha mazoezi cha mwanafunzi una sehemu mbili, sehemu ya tatu, sehemu ya nne. Mdudu amechorwa katika sehemu ya tatu, ilhali mnyama amechorwa katika sehemu ya nne. Majedwali ya kujazwa yamejazwa na mwanafunzi ameyapata yote.

Ukurasa wa 46 na 47 wa kitabu hiki unapendeza. Una picha nyingi na maandishi yanayoambatana na picha zenyewe. Picha ni za kufunza watoto umuhimu wa usafi na vifaa vya usafi vimechorwa.

Mwanariadha wa Kenya aliyevaa chepeo cheusi na jezi maalum iliyoandikwa Kenya, anaonekana kujawa na furaha nyingi kwa kuwa amefuzu kwenda kwa mbio fulani za nchi ya nje ya Paris.

Ukurasa wa sabini na tisa wa kitabu hiki una picha tofauti tofauti na maelezo yanaeleza picha hizo. Kuna picha ya gari ya lori, kuna gari moshi na kuna baiskeli. picha zenyewe zinapendeza.

Gwaride la shule hili linapendeza. Lina mlingoti mweupe. Lina maua yaliyopandwa kwa ustadi wa rangi za kupendeza. Nyuma ya gwaride hilo, kunaonekana tanki la maji la rangi nyeusi.

Haya ni ya maabadini. Kanisa kubwa la kuvutia linaonekana upande wa nyuma . Miti mirefu imepandwa kando na vifaa vya watoto kuchezea vinaonekana vya kupendeza.

Poster ya uhifadhi wa mazingira imebandikwa kwenye ubao wa shule. Uso yenyewe ina maandishi mengi na picha nyingi za kuvutia. Ina maandishi makubwa makubwa na mengine yameandikwa kwa udogo zaidi.

Mazingira haya ni ya shule, kunaonekana madarasa, kiwanja, maua na mti wenye maua mengi nyuma ya madarasa haya, mti wenyewe unapendeza, ukutani kumechorwa wanyama tofauti tofauti kama twiga, tembo na wanyama wengine wengi.

Wanaume ambao ni wanariadha wa masafa marefu, wanaonekana kumaliza mbio zao. Kimani ambaye ni mwanariadha wa Kenya, amevaa jezi maalum iliyoandikwa nchi yake Kenya na jina lake Kimani. Upande wa nyuma, mpinzani wake anakuja kwa upole, amevaa nguo iliyoandikwa chapisho.

Maskani ya mtu binafsi yanapendeza. Yamezingatia usafi wa hali ya juu. Taka zimeokotwa. Nyumba imeoshwa. Miti inaonekana upande mwingine ni ya kupendeza. Ua limeundwa kwa ukuta.

Mkoba uliobeba chati za rangi tofauti tofauti unapendeza. Kuna chati za kimanjano, zambarau, samawati, nyeupe, nyekundu na rangi zingine nyingi.

Wanaume ambao ni wanariadha wa mbio za masafa marefu marefu, wanakimbia kwa utaratibu. Mwanariadha wa mbele, amevalia jezi iliyoandikwa Kenya na jina lake Kimani. Mwingine upande mwingine, amevalia jezi liliandika Brazil na jina lake Santos.

Jengo lililojengwa kwa simiti na mawe lina madirisha mengi ya vioo ya kupendeza. Jengo lenyewe limepakwa rangi. Kuna ua la maua ya kupendeza. Kijibango kimewekwa nje ya maua kutoa ovyo fulani.

Mwanamichezo wa kushiriki michezo ya kuruka, anazamia kazi yake. Amevalia mavazi maalum ya mchezo huo na viatu vya kupendeza. Maandishi yanayoambatana na maneno yake yameandikwa chini.

Maeneo haya ya ofisi, yana tarakilishi nne za kupendeza. Tarakilishi zenyewe ni za rangi tofautitofauti. Kuna tarakilishi ya rangi ya bluu iliyokoleza na tarakilishi zingine tatu, ni za rangi ya kinyeusi na zinafurahisha. Zimepangwa kwenye laini lake.

Chumba cha utafiti wa teknolojia cha shule hii kina tarakilishi za kisasa. Kuna viti vyeupe vya plastiki vya kukalia, madirisha makubwa na pazia za rangi ya machungwa na mitambo ingine ya teknolojia.

Shule hii ina jengo kubwa la ghorofa. Ghorofa yenyewe ina madarasa mengi na milango ya kuvutia. Nje kumepandwa maua ya kuvutia.

Katika sehemu hii ya mazoezi wanaume wawili mmoja amekalia kiti cha watu spesheli na mwingine anamwonyesha mazoezi. Ni katika jumba kubwa lililopakwa rangi nyeupe, samawati na nyuma lina vifaa vya kufanyia mazoezi.